Mwanamke aliyevalia koti la maabara nyeupe, amepiga magoti akiwa na mwanaume mwingine. Kule nyuma kuna gari la magurudumu na magoda iliyowekwa ukutani.

Mwanamke aliyevalia nguo ya samawati, na ana nywele nyeusi. Anakiweka chombo cha kusikiliza mapafu, kwenye kifua cha mtoto, mdogo aliye nazo kwenye kijisanduku ambacho kimeundwa kutumia kioo.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe yenye mistari ya samawati amelazwa kwenye mashine ya kupiga picha. Kando yake kunaye daktari aliyevalia nguo ya samawati.

Chupa nne zimelazwa pamoja. La kwanza lina maandishi yanayosema kuwa,"Halina sukari na imebeba dawa inayopeana madini ya D3". Kule nyuma, kuna rangi ya waridi.

Kipima joto chenye nambari kutoka 35 hadi 41 na 36 hadi 42 kimewekwa kwenye sakafu nyekundu. Upande wa kushoto kunazo vidonge vya dawa na upande wa kulia kuna mioyo mitatu.

Vidole vya mkono vilivyovalishwa glovu ya kijani vimebeba sindano pamoja na chupa ndogo yenye maandishi yanayosema kuwa dawa lile linatibu mabusha, surua na virusi vya rubela.

Daktari mwanaume aliyevalia miwani kichwani na koti la maambara nyeupe, anamshughulikia mgonjwa msichana aliyeketi kwenye meza. Nyuma yake kuna ukuta yenye rangi ya zambarau.

Madaktari watatu waliovalia nguo ya kijani na kuvalia kofia ya samawati kichwani, wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda yenye vitambaa vya kijani. Kule nyuma kuna watu wengine waliosimama.

Moshi nyingi nyeusi, imejaa angani. Upande wa kulia, kuna miti na katikati kuna moto mkubwa. Mbele, kuna nyasi na mimea midogo midogo inayoonekana.

Kijana mmoja aliyevalia shati ya njano juu na suruali ya samawati chini anaosha mkono kwenye mfereji. Kando yake kunaye mwenzake aliyevalia barakoa na mwingine aliye simama.

Daktari aliyevalia koti la maabara nyeupe ameketi kwenye kiti nyeusi, mbele yake kuna mashini ya hadubini anayoitumia kutazama macho ya mgonjwa aliyesimama mbele yake.

Mwanamke daktari aliye valia koti la maabara nyeupe ilio na mistari myekundu, anamuhudumia mtoto aliyebebwa na mamake mwenye kofia nyekundu kichwani. Nyuma yao kuna meza ya mbao.

Mwanaume aliyevalia koti na maabara nyeupe ana barakoa na kofia ya samawati kichwani. Mbele yake kuna chupa nyeusi na pakiti yenye rangi nyekundu na manjano.

Pakiti ya dawa lenye maandishi meusi yanayosema kuwa linatibu surua, mabusha na virusi vya rubella kimesimamishwa kando ya sindano na chupa kidogo chenye kifuniko cha kijani.

Mwanaume aliyevalia koti nyeupe la maabara ameshikilia mpira wenye rangi ya kijani kwenye mkono wake wa kushoto. Kando yake kuna mashine ya hospitali ambayo imewekwa kwa kwenye tundu ya stima.

Mwanamke mmoja aliyesimama na kibeti kwenye mkono wake wa kulia amesimama mbele ya mwanaume mweusi aliyeketi chini na kando yake kuna mwanamke mwengine. Kule nyuma kunao watu wengine walioketi na kusimama.

Wanaume wawili wanazungumza. Mmoja, ameketi kwenye pikipiki na amevalia nguo yenye madoadoa tofauti. Mwengine aliye kulia amesimama na amevalia kanzu nyeupe.

Mtu aliyevalia shati nyeupe na barakoa mdomoni, ameketi akiwa na miwani mieusi kichwani. Mbele yake kuna meza wa mbao na mwanamume aliyeketi kwenye kiti cheupe.

Watoto watatu waliobeba chupa mikononi wamepanga foleni mbele ya mfereji ya tenki yenye rangi ya samawati upande wao wa kushoto kunaye mwanamke aliye simama akiwa tazama.

Wanaume wanne wameweka mikono yao kwenye jumba ndogo lililoundwa kutumia miti na lenye paa la nyasi. Nyuma yao kunao watu waliosimama na chini kuna maji machafu yenye rangi ya kahawia.

Daktari mwanamume aliyevalia glovu nyeupe mkononi na koti ya samawati la maabara, anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kiti. Nyuma yao, kuna dirisha linalopitisha mwangaza.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi ameketi chini kwenye kitambaa nyekundu kando yake kuna vifaa tofauti kama vile kitabu kilicho funguliwa, pembe, chupa na kioo.

Tangazo lenye picha ya tikiti maji lina maandishi yanayosema kuwa, "Pata tiba kwa asili kwa asilimia mia moja ndani ya nje ya Tanzania". Kule chini kuna nambari ya simu iliyowekwa.

Mwanamke aliyevalilia buibui nyeupe amesimama akiwa na karatasi kwenye mkono wake wa kushoto amezingirwa na watu wengi walio keti, nyuma yake kuna jumba lenye ukuta nyeupe.

Mtu aliyevalia fulana nyeusi ya jasho ameketi chini na mbele yake kuna meza yenye kitambaa cha rangi ya waridi, mkononi amebeba mkebe mweupe na karatasi iliyo na maandishi na jedwali nyeusi.

Maji machafu yanapita, pale kwenye ukingo wa mto kunayo mbao pamoja na mabati iliyoporomoka chini. Nyuma kuna ghorofa iliyojengwa na lina ukuta wa mawe. Upande wa juu una anga.

Maji mengi machafu yamekusanyika mbele ya jumba yenye ukuta nyeupe na paa la samawat. Juu yake kuna maandishi yanayosema kuwa ni hospitali ya rufaa la kata la Ahero.

Daktari mwanamke aliyevalia koti la maabara nyeupe, amevalia miwani machoni na barakoa mdomoni. Anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye meza. Nyuma yake kuna ukuta nyeupe.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda, upande wao wa kushoto kuna televisheni nyeusi iliyowekwa kwenye meza, upande wao wa kulia kuna kikapu iliyowekwa chini sakafuni.

Mwanume aliye valia nguo ya samawati juu na chini ameinua mkono wake wa kushoto kando yake kuna saini inayosema hatua ya maji kule nyuma kuna tenki tatu ya maji.

Chupa yenye rangi ya kahawia na kifuniko nyeusi ina maandishi yanayosema linatoka katika duka la Olimpia na linapeana dawa inayo madini ya D3.

Mwanamke aliyevalia nguo ya samawati na ana nywele nyeusi amekalia kiti chenye rangi ya kijani. Mkononi amembeba mtoto mdogo aliyefunikwa kutumia kitambaa nyeupe.

Mwanamke aliyevalia shati nyeusi na ana nywele nyekundu, amesimama. Nyuma yake, kunaye mama aliyembeba mtoto na ameketi kwenye kitanda. Kule nyuma, kuna ukuta mweupe.

Daktari mwanamme amevalia chombo cha kupimia mapafu kwenye shingo, na ana shati yenye rangi ya samawati. Mdomoni ameuvalia barakoa mweupe, na machoni anayo miwani. Nyuma yake kuna kiti cheusi na cheupe.

Pakiti nyeupe la dawa lina maandishi yanayosema kuwa linatibu surua, mabusha na virusi vya rubela. Kule chini linasema kuwa mtu yuaitaji kuchukua dosi sufuri nukta tano hadi moja pekee.

Basi lilio husika katika ajali ya barabarani kutokana na jinsi limepondwa lime simamama kando ya barabara upande wake wakulia kunao watu wamesimama na kule mwisho kuna lori la petroli.

Chupa nne zenye dawa zimesimamishwa pamoja. Mbele yao kuna sindano iliyofunikwa na kichwa cha machungwa na kule nyuma kuna glovu za rangi ya samawati.

Daktari mwanamke aliyevalia nguo meupe na glavu mkononi, anamdunga sindano mtoto mdogo, aliyebebwa na mamake. Kule nyuma kuna watoto wengine wadogo waliobebwa na wazazi wao.

Daktari mwanaume aliyevalia nguo ya samawati anampa mtoto aliyelazwa kwenye kitanda dawa. Kando yao kuna mwamke ambaye amesimama akiwa na simu mkononi na amevalia nguo yenye maua.

Chupa yenye maandishi inayosema kuwa ni chanjo ya surua, mabusha na rubela, imesimamishwa mezani kando yake kuna sindano na vitambaa vyeupe.

Mwanamke mmoja aliyesuka nywele na amevalia shati na suruwali nyeusi amesimama ndani ya chumba yenye sakafu na pazia za samawati, nyuma yake kuna dirisha inayopitisha mwangaza.

Chupa mbili zenye dawa za matibabu zimesimamishwa. Zina maandishi yanayosomema kuwa dosi moja ya mililita sufuri nukta tano inatibu Surua, Mabusha na virusi vya Rubella.

Daktari mmoja mwanaume aliyeketi chini na amevalia barakoa ya samawati na glovu mkononi, anamhudumia mgonjwa aliyelazwa mbele yake. Kando yake kuna kabati iliyoundwa na mbao.

Madaktari watano waliovalia surupwenye na barakoa yenye rangi ya samawati wamo kwenye chumba ambayo ina kuta nyeupe na sakafu ya kijani.